Duka la kuchuuza manguo. Angalau kuna shati amnayo vinavyokunjwa na kuwa nadhifu vimeekelewa pale. Vile vile kunaonekana kuwa kuna saini chapisho ya rangi nyekundu inayosema sell upto 55% off .

Duka la kuchuuza nguo kunaonekana kuwa kuna mashati ya rangi tofauti tofauti ambayo yamepangwa katika safu. Kunaonekana kuwa kuna saini chapisho ya rangi nyeupe inaonyesha bei ya elfu shilingi mia nane.

Duka la kuchuuza manguo. Kuna baadhi ya shati inayochuuzwa. Yako katika rangi tofauti kama vile samawati, kijivu, nyeupe. Pale nyuma saini chapisho ya rangi nyekundu inaonekana.

Duka la kuchuuza mavazi. Jina linalosoma Vivo yaonekana. Mle ndani kunaonekana kuwa ukutani kuna baadhi ya picha ambao umewekwa pale.

Duka la kuchuuza manguo. Pale kunaonekana kuna saini chapisho ambalo linasoma sale forty percent off kuashiria kuwa yamekatwa bei. Vilevile kule ndani kunaonekana kuna nguo kadha wa kadha.

Sokoni, nguo yanaonekana kuwa yametandazwa . Ingine inaonekana kuwa imeanikwa kutumia waya. Vile vile, nyuma kunaonekana kuwa mijengo ya nyumba yanaonekana.

Kuna baadhi ya nguo ambayo inayochuuzwa. Limeekeleaniwa na kupangwa katika safu. Kunaonekana kuwa kuna nambari ya mia moja yenye rangi ya njano inaonekana.

Duka la kuchuuza manguo. Hapa nje tunaeza kuona sahani chapisho inalosoma Italian Men's and Ladies Fashion . Pale ndani tunaeza kuona kuna vifaa angalau mavazi na viatu ambayo yanachuuzwa.

Sokoni, kuna baadhi ya mavazi na viatu ambayo yanayojuuzwa. Mle ndani kunaonekana kuwa kuna wanunuzi na wajuuzi ambao wako katika gumzo. Kunaonekana kuwa na vitu vinavyouzwa kwa bei nafuu.

Sehemu ya soko baadhi ya manguo yanaonekana kuwa yanachuuzwa. Ndani ya fulana kuna angalau ya rangi tofauti tofauti ambavyo vimewekwa nyuma. Tunaeza kuona angalau kuna mimea inayoonekana kama miti.

Duka la nguo, wanunuzi wanaonekana wako katika shugukia yao ya kichagua nguo zao. Unaeza pata kuna saini chapisho ya ragi nyekundu ambayo linasoma kila kitu na bei yake inaoekana.

Duka la manguo. Kuna baadhi ya nguo ambao vimewekelewa ukutani zingine zimewekelewa juu. Kuna saini chapisho ambalo liko na nambari hamsini. Wanunuzi na wachuuzi wanaonekana wakiwa katika shughuli zao.

Duka la nguo, lililopangwa vizuri, lenye mwangaza mzuri, nguo aina mbalimbali, kama suruali, mashati, na mavazi mengine, yamepangwa kwenye wima, kwa rafu, na kunaonekana kuwa ni kusafi, ya kuvutia wateja.

Kuna bidhaa aina kadha wa kadha. Kuna bangili, kuna mkufu, kuna pete, kuna begi za rangi tofauti. Kuna ya samawati, nyeusi na kadhalika.

Uwanja unaonekana kuwa limesheheni magari . Pia kuna watu wengine wamekaa chini wanaonekana wako katika gumzo. Nyuma, mmea unaosheheni kumea ni mti.

Gari, aina la prado linaonekana kuwa limesimamishwa na kuegeshwa chini ya ghorofa fulani. Pale vilevile angalau kuna magari nyinginezo ambayo yanayoonekana.

Gari aina ule wa Hilux inaonekana kuwa halisongi pale nyuma mwanaume ambaye amevalia vesti rangi ya kijani anaonekana kuwa amesimama ,vile vile ardhi inaonekana kuwa yamesheni nyasi na nyuma miti yanaonekana.

Gari jeupe yenye sahani ya nambari KDH 990J limeegeshwa kando ya barabara . Nyuma, lango la rangi ya samawati linaonekana.

Duka la kuchuuza magari. Inaonekana kuwa kunalo chapisho linalosoma AIREEF. Na vile, taa za barabarani zinaonekana. Magari meupe yanaonekana kuwa yameegezwa hapo nje.

Uwanja mdogo ambao unaonekana kuwa limesheheni magari. Kuna watu angalau wengine wamekaa chini wengine wanaonekana kuwa wanapita. Nyuma miti mirefu yanaonekana kuwa.

Gari lenye rangi ya manjano na nyeusi, nisani nambari KPF 200, inaonekana kuwa imeegeshwa kando karibu na ukuta pale nyasi inaonekana kuwa ndio unaomea.

Vani jeupe yenye sahani ya nambari KDJ 795S limeegeshwa kando ya barabara. Nyuma tunaeza kuona jengo aina ya nyumba na angalau miti inayomea.

Gari yenye sahani ya nambari KBV 949E inaonekana kuwa limeegeshwa kando na kituo cha petroli. Pale, kunaonekana kuwa kuna magari nyinginezo ambayo vinaonekana. Kwa umbali, watu wanaonekana wako katika gumzo.

Gari ya rangi jeupe, leseni ya nambari, KDR tisa sita tatu M.linaonekana kuwa limeegeshwa kando ya barabara mlango wale ukiwa umefunguliwa. Pale nyuma, mjengo wa ghorofa unaonekana.

Gari rangi ya kijivu lenye sahani ya nambari KCN 709 X linaonekana kuwa limesimamishwa vile vile kunaonekana kuwa kunaonekana magari nyinginezo.

Magari yanaonekana kuwa yameegeshwa ,angalau kuna umati wa watu ambao wanaonekana kuwa wamekalia magari haya. Nyuma miti yanaonekana.

Gari yenye sahani ya nambari KAA 567 linaonekana kuwa halijatumiwa kwa muda halafu rangi yake ni rangi ya samawati. Kando kuna mjengo wa nyumba.

Daladala ya rangi ya kijivu inaonekana kuwa imeegeshwa kwa barabara. Vilevile nyuma tunaweza kuona kuwa kuna mlima angalau wa mawe. Vilevile kunaonekana kuwa kunamea nyasi angalau kando.

Gari yenye sahani ya nambari KDQ 076J linaonekana kuwa limesimamishwa. Vile vile, kwa umbali kunaonekana kuwa na saini chapisho ila aina wa kutangaza.

Gari, aina la Hilux, limesimamishwa katika uwanja wa rangi wa kijani. Mtu ambaye amevalia mavazi ya kijani kibichi anaonekana ako nyuma hapa.

Gari jeupe, lenye sahani ya nambari, KBV 949E, imesimamishwa katika kituo cha kuegesha gari mafuta. Kunaonekana kuwa, kuna watu angalau wanaonekana kwa umbali.

Gari jeupe, aina la Subaru , lenye sahani ya nambari, KCE 982 P, limesimamishwa, unaweza kuona mijengo ya ghorofa, miti, na magari nyingineyo.

Gari aina ya Passo , lenye sahani ya nambari, KDQ 079 J, limeegeshwa barabarani. Nyuma yake, kituo cha kuwewa gari mafuta, kinaonekana.

Gari ya rangi ya kijivu. Yenye sahani ya nambari KBV 949E limesimamishwa. Nyuma, uneza kuona mijengo ya gorofa, chapisho, miti.

Gari jeupe limesimamishwa katika uwanja ambao unaonekana kuwa wa kijani sahani ya nambari KDR 963v, inaineka na nyuma unaweza kuona mjengo kama wa nyumba.

Gari ya rangi ya njano na mistari nyeusi imesimamishwa. Sahani ya nambari KPF 200 inaonekana. Mmea aina ya nyasi wa rangi ya kijani na ukuta unaonekana.

Gari nyeupe aina ya Forester XT yenye saini ya nambari KCE 982P, inaonekana imesimamishwa. Tenki ya rangi nyeusi chapisho inaonekana.

Dala dala yenye sahani ya nambari, KDR 963V linaonekana limesimama lango lake likiwa wazi. Kwa umbali, ghorofa, waya ya stima na miti inaonekana.

Magari yenye sahani ya nambari KBR 740Q na KCH 539K zimesimamishwa. Watu wanaonekana wakiwa katika gumzo.

Gari aina la Benz yenye sahani ya nambari KAG 528U linaonekana limesimamishwa barabarani. Kituo cha umeme, waya ya stima na miti inaonekana.

Gari nyeupe limesimamishwa. Sahani ya nambari KDH 990J inaonekana. Mjengo wa ukuta unaonekana kando ya gari huo.

Gari nyekundu ambalo haina milango inaoshwa na mwanaume ambaye amevalia kofia. Tengi ya rangi nyeusi, lori, vituo vya umeme, miti na mijengo ya nyumba inaonekana.

Hema inaonekana kwa mbali. Uzio umeinama karibu kuanguka. Kuna miti ambayo yametekeleza mazingira. Magari kadhaa ambayo yako hapo na miongoni mwa hizo gari kuna watu ambao wanaonekana wakitembea.

Sokoni kuna baadhi ya manguo, aina ule wa fulana ambayo yanayochuuzwa. Kuna saini chapishwa linalosoma special offer shillingi elfu 300,ambalo linaonekana.

Sokoni, kuna baadhi ya wachuuzi ambao inaonekana wako katika biashara zao. Vilevile, inaonekana kuwa kuna nyanya na mboga zinginezo ambazo zinazochuuzwa. Mazingira, inaonekana kuwa mazingira ni machafu.

Sehemu ya soko. Unaweza kupata mchuuzi ambaye anachuuza asali yanaonekana. Umbali, inaonekana watu wako katika gumzo. Mitungi na vifaa vingine vinaonekana.

Sokoni, kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinavyochuuzwa, vining'inia ziko na rangi za kuvutia na mbele kuna watu wanaonekana wako katika ngumzo. Wapita njia wanaonekana kuwa wanapita.

Sokoni, mgomba wa ndizi ambavyo umewekwa ndani ya ndoo, umesimamishwa kando ya gunia ya rangi ya samawati. Nyuma, unaweza kuona viazi vitamu, vitunguu, angalao na mamboga nyingineo.

Viatu vimeekelaniwa na vile vile juu yao kunaonekana kuna saini chapisho ambayo linaonyesha bei aina ile ya shilingi elfu 200. Vile vile kuna mchuuzi hapo ndani ambaye anaonekana.

Sokoni kuna baadhi ya mboga na matunda ambayo yanayochuuzwa kama vile viazi vitamu, nyanya, vitunguu, ndizi, mboga pale vile inaonekana kuwa kuna kreti.

Sokoni, watu wanaonekana kubwa wachuuzi na wanunuzi wanaonekana kuwa wako katika gumzo. Pande zingine kunaonekana kuwa na vitu aina zinazochuuzwa kama vile manguo, mikufu yanaonekana.

Sokoni, kuna baadhi ya matunda ambayo yanayochuuzwa kama vile machungwa. Kunaonekana kuwa kuna saini chapisho, liko pale na nambari ya simu ambalo limepeanwa. Kwa umbali mijengo ya ghorofa, wapita njia wanaonekana wakiwa wanapita.

Sokoni, kuna baadhi ya mboga na matunda ambayo yanachuuzwa, kama vile pilipili, dania, vitunguu. Kunaonekana pia kuna manguo, ambayo yameanikwa ya rangi tofauti.

Picha, inaonyesha soko la mboga, ambapo kuna aina mbalimbali za mazao ya kilimo kama, nyanya, viazi, matango, pilipili hoho, malimau, parachichi na menginevyo. Mazao haya, yamepangwa kwenye masanduku, na ndoo, tayari kwa wateja kununua.

Duka kubwa lenye jina City Market, mijengo ya ghorofa, wapita njia, gari ya rangi nyekundu na ndege ambao unaonekana unapaa anagani yanaonekana.

Sokoni. Kreti za nyanya zinaonekana zimepangwa. Kuna mwanaume ambaye anaonekana anashika matunda. Kwa umbali lori linaonekana limesimama. Mkokoteni na watu wanaonekana wamesimama.

Soko ambalo liko na wanunuzi na wachuuzi. Kuna bidhaa tofauti ambazo zinaonekana kuuzwa kama vile nyanya na kitunguu. Kuna gorofa kwa umbali kuna mtu ambaye anaonekana kuwa amekalia mawe.

Sokoni, mboga yanachuuzwa. Wachuuzi wamekaa chini. Wapita njia wanapita. Mijengo ya nyumba, mwavuli, pikipiki yanaonekana.

Ndizi yamefungwa na kamba na kuanikwa. Parachichi, nanasi, machungwa, viazi vitamu zinaonekana. Ardhini kuna crates za samawati, manjano na kahawia.

Mchuuzi amekaa chini kando ya maua ambazo ana zichuuza sign chapisho ya rangi ya kijani inonekana kuwa juu ya maua mijengo ya nyumba, magari ya watu binafsi na lori linaonekana.

Jengo ya nyumba, angalau ule wa kukodisha. Mlango ni wa rangi jeupe. Vilevile pale lengine kuna sehemu chapisho ambalo linasema, to let.

Mjengo wa nyumba ambao umebanwa, ama kuekwa chati chenye chapisho cha aina ya kutangaza kua kuna ardhi ambayo inayochuuzwa. Kuna nambari mbili za simu ambayo yamepewa pale.

Seheni cha pisho inayosoma mwananchi credit title deed loans upto 25 m . Nambari ya simu 0709147000.

Saini chapisho yenye rangi ya kijani na nyekundu limesimamishwa limewekwa hapo ili kutangaza kuwa kuna majumba yanayojuuzwa pale. Kunaweza kuwa na majina ya watu wawili, Angela na Sharon namba zao za simu zimepeanwa.

Jengo mkubwa wa ghorofa na mijengo ya nyumba yanaonekana kwa umbali. Vilevile taa na post za stima, miti na gari nyeupe na wapitanjia wanaonekana mle chini.

Hizi ni chapisho inayo soma, tolet nambari ya simu 0722281770. Linaonekana kuwa limechapishwa katika mti. Mle nyuma, jengo la ghorofa linaonekana.

Saini chapisho ambao limebanwa katika mti linasoma To Let nambari ya simu ambayo limepeanwa pale 0722281770.

Saini chapisho linalosoma, Office suits to let . Nambari ya simu, 0781995515. Limebanwa pale ukutani.

Jengo wa nyumba linalosoma M4 Apartment, chini kuna baadhi ya biashara kadha wa kadha kama vile Hardware, Amazon Shop inayoonekana.

Sehemu ya mji. Kunaonekana kuwa na uwanja mkubwa ambao unamea nyasi ambao umekauka. Unaonekana kuwa kuna chapisho aina ya ule wa waya . Kwa mbali mijengo ya nyumba inaonekana.

Jengo la maghorofa aina ya ule wa kukodisha yanaonekana kwa umbali. Vile vile kunaonekana kuwa na duka la kuchuuza mbao angalau na vibanda vya mabati ambavyo vimejengwa kando ya barabara.

Shamba ndogo ambao limesheheni angalau mimea. Pale, kunaonekana kuwa na tenki rangi nyeusi. Nyuma kuna mjengo wa nyumba, angalau kuna nyuta ambao umezunguka.

Majengo ya maghorofa, waya ya stima na mmea wa rangi ya kijani yanaonekana. Saini chapisho ambayo inasoma Symphony Residence Lavington inaonekana.

Jengo ya ghorofa. Ambalo halijakamilika, inasaidiwa kusimama kutumia mbinu wa mbao. Kwa umbali unaeza kuona miti, chapisho, tenki ya rangi nyeusi inaonekana.

Mandhari ni za nyumba ambazo ziko katika mali. Tenki mbili ya rangi nyeusi yanaonekana. Angalau kuna barabara ya vumbi, ambayo inapitia hapo mbele ya nyumba hizi.

Jengo kubwa la ghorofa lenye jina, EM4 Apartments, ambapo chini yake tunaeza pata kuna biashara tofauti ambazo zimefunguliwa, na magari yanaonekana yameegeshwa mbele ya mjengo huo.

Mjengo wa nyumba ambayo lenye jina omega mabati linaonekana. Saini cha picha yenye majina to let ambayo imeandikwa na nambari ya simu hapo chini inaonekana.

Jengo wa nyumba unaonekana kuwa limesimamishwa. Mazingira yametandazwa na kokoto. Nyuta ya mawe unaonekana. Mawingu inaonekana angani.

Picha inaonyesha chengo la korofa linaloitwa kamakis corner square chengo hili Lina maduka ya biashara chini kama vile duka ya dawa na lina ofisi au vioo kwenye korofa ya juu mbele ya chengo kuna kufusi cha mawena gari cheupe ambalo limesimamishwa.

Pikipiki limesimamishwa mbele ya nyumba. Ngazi umelalia ukuta. Nundu la mawe linaonekana limerundikwa. Kuna mimea wa rangi wa kijani unaonekana ukimea. Mawimbi yanaonekana.

Kuna baidha ya sabuni kama vile geisha likionekana kuwa likitoka shilingi tisini na tisa. Kuna mwanamke mnunuzi anaonekana akipita na kwa umbali unaweza ona wanunuzi wengine.